Katika chumba cha kufanyia mazoezi mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyekundu na ana ulemavu wa mgongo, anaonekana akishiriki katika mchezo wa kuinua vyuma.

Katika uwanja wa mchezo wanariadha waliovalia mavazi ya rangi nyekundu na bluu wanaonekana wakishiriki katika kufanya zoezi.

Katika darasa moja viti na meza vinaoanekana vimepangwa kwa njia unaovutia. Juu ya meza moja kuna kitabu inayoonekana, katika sakafu ya darasa hili linaonekana safi na halina ata vumbi wala uchafu wowote.

Katika chumba moja inayoonekana kuwa darasa viti ya plastiki ya rangi nyeupe na meza vinaonekana vimepangwa kwa njia unaovutia sakafu ya chumba hii ni safi na haina vumbi yoyote.

Bango la mbao lina maandishi fire assembly point kuashiria kwamba ni mahali pa kujisanya wakati wa moto. Nyuma ya bango hili kuna tangi ya maji yenye rangi nyeusi.

Wanawake walio na ulemavu miguu wanaonekana wamevalia shati ya rangi nyekundu, huku wakiwa wameketi kwenye viti, vilivyo na magurudumu.

Kwenye mazingira ya maabara ya kompyuta. Kompyuta aina ya desktop inaonekana imewekwa juu ya meza ya rangi nyeupe. Juu ya skrini ya kompyuta hii kuna bango la karatasi inayoonyesha kitambulishi cha kompyuta.

Katika uwanja moja wa mchezo, mwanamke aliye na ulemavu wa mguu na amevalia shati ya rangi nyekundu anaonekana akishiriki katika mchezo wa kurusha mkuki. Chini yake kuna mwelekezi aliyevalia shati ya rangi ya manjano.

Katika uwanja wa mchezo, mchezaji mmoja aliye na ulemavu wa mgongo anaonekana amevalia shati ya rangi nyeusi huku akihusika katika mchezo wa kuruka.

Katika uwanja wa mchezo, wanariadha wenye ulemavu wa macho, wanaonekana kukimbia. Mwanariadha mmoja aliyevalia jezi ya rangi nyekundu, anaonekana akiwekelea mkono juu kuashiria kushinda.

Nyumba ya kifahari, ya gorofa, inaonekana kwa umbali, huku kando yake, kuna tenki, tanki ya maji yenye rangi nyeuzi, na mlingoti wa bendera, mbele ya nyumba hii, kuna maua yaliyokatwa kwa ustadi.

Katika uwanja wa mchezo, mchezaji mmoja wa kandanda aliye na ulemavu wa miguu anaoneka amevalia jezi ya taifa ya kenya yenye rangi nyeupe na nyekundu huku akiwa ameshikilia makongo.

Katika mazingira ya darasa viti na meza zimepangwa kwa njia unaovutia , sakafu ya darasa hili inaonekana safi na haina hata vumbi wala uchafu wowote.

Mwanariadha aliye na ulemavu wa macho anaonekana amevalia jezi ya taifa ya Kenya yenye rangi nyekundu huku akiwa ameweka mkono juu kuashiria kumalizia mbio hizo , kando yake kuna mwelekezi aliyevalia jezi ya rangi ya manjano.

Katika uwanja wa mchezo, wachezaji walio na ulemavu wa miguu wanaonekana wakishiriki kwenye mchezo mkali huku wakitumia makungu. Wachezaji hao wanaonekana kung'ang'ania mpira.

Madarasa ya shule chekechea yanaonekana kwa ubali, huku yakiwa na michoro mbalimbali kwenye ukuta wake, mbele ya madarasa haya, kuna maua yakichani yaliokatwa kwa ustadi.

Mwanaume mmoja aliye na ulemavu wa miguu ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akiwa ameshikilia vitabu kuashiria kutoka ama kuingia kwenye maktaba.

Katika ukumbi wa mchezo watu waliovalia mavazi ya rangi ya nyekundu huku wengine wakitembea na viti vya magurudumu wanaonekana wameshikilia bendera ya taifa ya Kenya.

Katika mazingira ya darasa, rafu inaonekana imesimamishwa huku ikiwa na vitu tofauti kama vile maji, vitabu na michoro. Sakafu ya darasa hili linaonekana safi na halina hata vumbi wala uchafu wowote.

Wanariadha wenye ulemavu wa macho, waliovalia jezi ya rangi nyekundu , wamesimama na waelekezi wao waliovalia jezi ya rangi ya manjano.

Mwanariadha mmoja wa jinsia ya kike aliye na ulemavu wa macho anaonekana amevalia vesti ya rangi nyekundu huku wakiwa na mwelekezi wake, wakiwa wameshikilia bendera ya taifa la Kenya.

Katika ukumbi wa kufanyia mazoezi mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe na ana ulemavu wa mgongo, anaonekana akishiriki katika mazoezi ya kuinua chuma.

Katika darasa moja, viti vinaonekana vimepangwa kwa njia unaovutia. Sakafu ya darasa hili linaonekana safi na halina ata vumbi wala uchafu wowote.

rafu za darasa moja, zinaonekana kuwa na vitu tofauti, kama vile vitabu ,chupa ya maji, na vitu vya kuchezea. Sakafu ya darasa hili linaonekana safi.

Nyumba ya kifahari ya ghorofa ina ngazi ya chuma ya rangi nyeusi na milango ya rangi nyekundu, mbele ya nyumba hii kuna maua ya rangi ya kijani yaliyokatwa kwa ustadi.

Bango la karatasi lina maandishi maji ni uhai, bango hili linaonyesha vyanzo vya maji, jinsi ya kutumia maji, na jinsi ya kuhifadhi maji.

Nyumba iliyo na mabati ya rangi ya hudhurungi inaonekana iko na nyasi ya rangi ya kijani kwenye mbele yake, katika barabara ya kutembea kuna maua ya rangi ya manjano yaliyokatwa kwa ustahili.

Katika uwanja wa mchezo wachezaji wa kandanda walio na ulemavu wa miguu wanaonekana wakishiriki katika mchezo. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya nyekundu anaonekana akiwa na mpira huku mpinzani mwake aliyevalia jezi ya rangi ya kijani akijaribu kumnyang'anya.

Katika mazingira ya darasa ya kompyuta, kompyuta mbili za aina ya desktop zinaonekana zimewekwa juu ya meza ya rangi nyeupe. Kompyuta hizi ziko na bango ya makaratasi kwenye juu ya skrini ili kuvitambulisha.

Pahali pa watoto kuchezea. Linaonekana vifaa mbalimbali vya kucheza kama vile makurudumu, vyuma vya kuningina na kadhalika. Mahali hapa inaonekana tulivu na mzuri kwa watoto kucheza.

Kompyuta aina ya desktop imewekelewa juu ya meza nyeupe huku ikiwa na pango la karatasi juu ya skrini. Pango hili linaonyesha kitambulisho cha kompyuta hiki. Mazingira ni maabara ya kompyuta.

Katika sehemu iliyojengwa na chuma, mitungi miwili ya gasi inaonekana ikiwa na rangi ya chungwa na rangi ya kijivu, mitungi ya gasi iliyo na rangi ya kijivu inaonekana kuwa na mrija inayoingia kwenye chumba ya karibu.

Mchezaji mmoja aliye na ulemavu wa mguu anaonekana amevalia jezi ya taifa ya Kenya yenye rangi nyekundu huku akiwa ameweka mikungu yake kando.

Uba wa darasa moja na rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya buluu, sakafu ya darasa hili inaonekana safi na haina ata vumbi, wala uchafu wowote.